Kwenye chombo cha plastiki ndogo kwenye nyumba cha mbao kumeweza kuanikwa mboga au mmea ya saladi ambacho kimeweza kupandwa ndani cha mkembe humo ikiweza kumwagiliwa maji kwenye sehemu ya juu huku ikiweza kunawiri.

Kuna mimea ambayo yamepandwa na yanawiri katika mabomba madogo za plastiki. Yamepangwa kama vile kwa maharaku tatu, na kwa kila kiwango, kumepandwa mmea tofauti. Yamepandwa na hydroponic , yaani mimea huoteshwa kwenye maji pekee, na sio nchini ama ndani ya ardhi.

Mabomba makubwa, nyeupe ambayo yamepangana kwa ukaribu, yamepasuliwa mashimo ambayo yana umbali wa nusu futi. Ndani ya mashimo haya, kuna mche, au mboga, zilizopandwa, ndani yake, mboga haya, yanaonekana kuwa aina, ya kabeji, ama, sukuma.

Kwenye mabomba makubwa nyeupe yaliyo juu ya makarai ya buluu, Kunao mimea au mboga yanayomea kwenye mashimo yaliyowatengenezwa kati. Mabomba mengine yamesmamishwa juu yakifika karibu kwenye paa na bado wanazo mboga ndani yao.

Katika chumba kunao maonyesho ya kukuza mimea katika maji au ukulima ya haidroponiki ambayo mabomba marefu nyeupe yaliyo na mashimo yameweza kupandwa ndani mboga aina mbalimbali, na hapo chini pia kuna mpira au ndoo nyeupe ya plastiki.

Kuna mabeseni makubwa au kihori ya plastiki vya buluu ambavyo ndani yake yameweza kupandwa shamba la mboga la saladi yaliyonawiri na ni mazuri, maridadi. Kuna mabomba ya maji yanayozungusha maji kutoka beseni moja hadi nyingine na yameweza kupandwa ndani ya maji peke yake.

Huyu ni nyumba kikubwa cha kuhifadhi mimea kilichofunikwa na plastiki juu yake na kilichosimamishwa na muundo vya chuma. Kunao mistari marefu ya mimea ya stroberi yaliyosimamishwa juu kwenye nguzo huku matunda yake yakiweza kuning'inia na kutapakaa chini.

Kwenye kibeseni kikubwa nyeupe kunao mimea yaliyo kando yake yaliyoshikiliwa kwenye kichombo kidogo nyeusi ambazo zina mizizi marefu ambaye yanashika chini yameweza kupandwa katika maji na wala hakuna mchanga yoyote.

Kwenye nyumba kikubwa cha kuhifadhi mimea kilichofunikwa na plastiki huku ikiweza kusimamishwa na nguzo ya chuma kunao mimea ambayo yamepandwa kwenye mistari ya pilipili yaliyonawiri na huku yakiweza kumwagiliwa maji kupitia njia ya kunyunyizia huku kuna wanaume wawili wanaoyatazama.

Kwenye kiwanda kikubwa kinachotumika kwenye ufugaji kunao ng'ombe waliozidi elfu ambao wameweza kupanga mstari huku wakiweka midomo yao kwenye beseni cha chakula chao. Wanaweza kujiandaa kukamuliwa na ng'ombe hao ni wa aina moja ya kutoa maziwa ya kuuza.

Kwenye nyumba cha kuhifadhi mimea kilichofunikwa na plastiki kwote kunao mwanaumme ambaye anaweza kuvuna, nyanya zilizokomaa, huku zikitembea na kusimamishwa na nguzo vya mbao, nyanya hizo zinaweza kusambaziwa maji na mabomba nyeusi yaliyokita kwote shambani.

Kwenye shamba kikubwa kilicholimwa mimea ya nyanya ambayo yameweza kufungwa kwenye nguzo marefu ya mbao, huku yakitambaa zikielekea juu, imeweza kuzaa matunda mazuri. Ingine bado mbichi rangi ya.

Kwenye nyumba ya kuhifadhi mimea cha plastiki, iliyozungushwa kwote. Hapo ikisimamishwa na mfumo wa chuma. Kunao mistari marefu za mimea mazuri yanayowiri. Mimea haya, aina ya pilipili, vimewekwa kamba iliyofungwa kwenye paa na kuzishikilia na kuwapa mwelekeo. Wanaume wawili wenye tisheti na jinsi wanatazama wakiziangalia.

Kwenye nyumba kirefu kikubwa cha kuhifadhi mimea kilichopandwa na plastiki yameweza kupandwa mboga ndani ya karatasi nyeusi ya plastiki huku yakifuata mistari na kando yakiwa na njia ya kupita.

Kunao chumba kikubwa na kirefu ambacho kinatumika katika ufugaji wa kuku; ambao mna vifaranga wengi wa ukubwa wa wiki moja au mbili, rangi nyeusi na nyeupe ambao wanatembea huku wakikula ama wakikunywa maji katika mitungi.

Katika shamba kikubwa sana, kunao mistari na misteri ya mumea ya kabeji yaliyopangana kwa ukaribu na yaliyo rangi ya kijani kibichi. Yanakaa vizuri na yananawiri.

Kwenye nyumba kikubwa cha kuhifadhi mimea kilichofunikwa na plastiki. Kuna shamba kikubwa ambacho kinachokuzwa mimea wa uwoga ambaye ni nyeupe pepepe na ni kubwa.

Kuna shamba kikubwa zaidi, linalo laini na laini zisiyopungua ya makabeji makubwa na masafi, rangi ya kijani. Kabeji hizo zinakaribia kuvunwa na yanapendeza zaidi yakimetameta kwenye jua. Shamba hilo limepaliliwa na ni pasafi zaidi.

Kwenye kiwanda kikubwa kilichotumika kwa ufugaji wa kuku. Kunao kuku wengi rangi ya nyeupe na kichwa nyekundu ambao hufugwa kwa ajili ya mayai na nyama wameweza kusongana na kupangana kwa ukaribu huku wakikula vyakula na kukunya maji kwenye vitondo ama vitonokeo vyao.

Tingatinga vikubwa vilicho na dereva mwanaume aliyeketi juu linalima ardhi la shamba kikubwa kilicho wazi na kisicho na mimea yoyote hata mti mmoja, analima akifuata mistari na kuinua vumbi mingi akiyafanya kazi hicho. kando yake kuna mwanaume na kofia nyekundu anayemtazama.

Kwenye chumba kikubwa sana cha kuhifadhi mimea kilichofunikwa na plastiki na na kilicho simamishwa na viunzi vya chuma, kuna mimea mingi vya mboga ambavyo vinaweza kunawiri huku yakipangwa kwenye mistari na vinaweza kuangaliwa na mhudumu anayetembea pale huku akiyaangalia.

Kwenye kiwanda kikubwa mno cha ufugaji kunao kuku wengi aina ya rangi nyeupe waliokusanyika hapo wakikunywa maji na kukula chakula kwenye mezaliwa ya chakula chao, huku wakifugwa kwa ajili ya nyama na wameweza kupita elfu moja.

Katika kiwanja kikubwa kunao maelfu juu ya maelfu ya kuku nyeupe ambao hutumika au hufugwa kwa ajili ya nyama ama mayai. Kuku hawa wanaishi kwa ukaribu na wameekewa mabomba marefu ambayo yanawasambazia maji ya kunywa.

Kuna bomba dogo la chuma kilicho shamabai. Na ambacho kina kilango kwa umbali ya futi au mita. Na yanaweza kutumika kumwaga maji wa teknolojia ya tone tone, huku mimea yakiweza kupokea maji kwa polepole.

Kando na shamba kikubwa kilichopandwa mahindi, kunao bomba mkubwa ya maji yanayopita huku ikiwa na mashimo kwa umbali wa mita. Mashimo haya yanaweza kumwaga maji shambani humo na kusambazia mimea haya yaweze kunawiri na yaweze kuhifadhi matunda au mazao.

Kwenye shamba kikubwa, kunao katika mistari mirefu, mimea ya kijani kibichi ambaye yameeza kupandwa ndani ya mashimo yaliyoachana na futi moja na ambaye ardhi yamefunikwa na karatasi nyeusi ya plastiki.

Kwenye shamba kikubwa kilicholimwa kunao mimea ambayo yameweza kupandwa, huku bomba kikubwa cha plastiki kinachosambaza maji, kupitia mabomba mengine kando yake, nyeusi upande wa kulia huku yakisafirisha maji kwenye mimea hayo.

Katika shamba kikubwa kilicho na plastiki nyeupe chini yake ambacho linazuia kupotea kwa maji. Kumepandwa kwenye mistari mche madogo ambayo yameweza kando yake kusambaziwa maji na mabomba marefu ya plastiki, huku yakiweza kufika mpaka chini.

Kwenye shamba kubwa lililolimwa ngano au kitunguu kunao mtaro mrefu sana uliojaa maji ambayo mabomba makonde yanatoka humo yakiweza kusambazia shamba hilo na mimea maji.

Kwenye shamba kubwa lililolimwa kunao mche madogo ya mimea, na kando ya mistari haya kunao mabomba meusi ya maji, yanayopitisha maji shambani na kuyamwangilia mimea haya.

Kwenye shamba kikubwa kunaweza kupandwa kwenye mistari miche madogo ya mimea huku yakifuatanisha na mabomba marefu nyeusi ambayo yanatumika kusambazia mimea haya maji ili waweza kunawiri na waweze kupata maguu mazuri.

Kuna bomba kikubwa nyeupe la maji ambalo linapita katika shamba kikubwa kilicholimwa na inayo miche madogo. Bomba hilo lina mashimo zilizowachana na umbali wa futi moja, na maji yanatoka kwa mashimo haya, yakimwagilia mimea. Mimea haya yanaonekana kuwa ya mahindi.

Katika shamba kikubwa kilicholimwa, kuna mimea ambayo yameweza kupandwa kwenye mistari huku kando yao kukiwa na nafasi ya maji kuteremka. Maji haya yanaweza kusambaziwa mimea haya kwa mwendo wa polepole na yanaweza kufika mpaka chini mwa shamba kabisa.

Kwenye shamba kikubwa na wazi kuna bomba ya maji nyeupe ambayo ina mashimo ya kumwaga maji kwa umbali wa futi. Chini yake kuna mitaro ambayo inasambaza haya maji na kuyapeleka kwenye mimea.

Kwenye shamba kilicholimwa kunao mche madogo ya mboga ambayo yamewezwa kupandwa kwa umbali wa foti moja na kando yao kuna pita mabomba marefu meusi yakuyasambazia maji.

Katika shamba kikubwa kilicholimwa na kilicho wazi, kunao ardhi ambayo yamegawanywisha katika mistari marefu. Juu ya haya mistari yaliyotoka upande mmoja hadi ule mwingine kuna mabomba nyeusi ambayo yatatumika kwa umwagiliaji maji kwa mwendo wa polepole.

Kwenye shamba kikubwa kilicho na mimea cha mboga kunayo mabomba marefu yaliyopangana kwa mistari ambyo yanatumika kusambaza maji kwote shambani humo na kuyanawirisha na kuyapa mimea hayo maji ili yaweze kufika sokoni kuuzwa.

Kwenye shamba kubwa kilichopandwa mimea michanga kuna vinyunyizio vingi vya maji ambavyo vinaweza kusambaza maji kote shambani humu kwa njia ya mzunguko yakuweza kunawirisha na kuyakuza mimea haya.

Kwenye shamba kikubwa yaliyo na mimea madogo, mabomba ya maji yamepita kwenye laini yakiwa na mashimo madogo ambazo zinatumika kwa unyunyiziaji wa shamba hilo. Maji ni mingi na yameweza kusambaa juu ya mimea karibu kuzifunika.

Kwenye uwanja mkubwa ambacho kilicholimwa, kunao mimea ambayo yamepanda yakifuata mstari na kando yake kuna mabomba marefu nyeusi ambayo yanatumika kuyamwagilia na kuyasambazia mimea haya maji kwa mwendo wa utaratibu au pole pole.

Katika nyumba cha kuhifadhi mimea kikubwa ambacho kimesimamishwa na nguzo za mbao kunao shamba kilicholimwa na kupandwa michi midogo ya mboga ya saladi na kando ya mimea haya kunaye mabomba nyusi marefu ambayo yanatumika kusafirisha maji kwa mimea haya kwa mwendo wa polepole.

Kwenye shamba kunalo bomba kikubwa la plastiki ambalo lina mashimo kwa umbali flani yameweza kumwaga maji nyingi katika shamba kikubwa kilicho na mimea makubwa yakunawiri pale huku yakisambaza maji kwote.

Shamba kikubwa limelimwa kupitia umwagiliaji wa maji hutumia bomba vikonde na virefu. Pasipo na mimea changa yanayofuata haya mabomba, ambao urefu wao unaezasemekana kufika mita kadhaa, hakuna mimea vyovyote ile ata mmoja kwenye shamba hilo. Ni mchanga wa ardhi iliyo kavu pekee.

Katika shamba kikubwa kilicholimwa, kuna mabomba marefu ya plastiki ambayo yanasambaza maji kote na kuhakikisha kwamba, mmea na mche yameweza kupata maji ya yakitosha. Yameweza kutandikwa ndani ya mtaro iliye na upana wa metre .